Wanawake wengi waliovalia mavazi ya utamaduni wakijifunza kushona katika mashine za kisasa ili waweze kujiajiri na kuweza kujitegemea wenyewe, wamekaa katika turubai jeupe.

Mwalimu wa shule ya msingi, yupo mbele ya darasa akifundisha wanafunzi waliovalia sare za buluu na nyeupe, mbele ya darasa kuna ubao na mabango yaliyoandikwa maneno kwa ajili ya wanafunzi kujisomea.

Vitabu vinavyotumika na wanafunzi wa shule za msingi, vilivyopangwa kwenye droo vya masomo tofautitofauti, kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi darasani kuelewa vizuri, mwalimu anapokuwa anafundisha.

Shule ya msingi iliyojengwa katikati ya miti mingi ina majengo kadhaa, bembea za kuchezea watoto, gari lililochakaa na kuna majani mengi yenye rangi ya kijani.

Chumba kikubwa chenye viti na meza kadhaa zilizopangwa kwa mpangilio maalumu kinachotumika kama darasa la kufundishia wanafunzi wa elimu ya msingi, chumba hicho kina ubao mkubwa mbele, taa kadhaa pamoja na ramani iliyopo upande wa kulia.

Shelfu zinazotumika kutunza mafaili au madaftari ya wanafunzi wa shule ya msingi kwaajili ya uangalizi na vitu visiweze kupotea. Ikiwa na mifuko ya bluu, njano na kijani.

Eneo kubwa lililo na maua pamoja na miti mirefu kukiwa ya madarasa ya shule ya msingi ambayo yanatumika kama sehemu ya wanafunzi kukaa na mwalimu kufundisha.

Jengo la ghorofa lililopakwa rangi ya kijani na nyeupe na kuezekwa kwa vigae, linalotumika kama madarasa ya wanafunzi wa shule ya msingi. Mbele kukiwa na viunga vya maua na miti mirefu.

Walimu wa sekondari wakiwa mbele ya darasa, mmoja ameshikilia moja ya bahasha zenye rangi ya kijani akifungua na kuwaonyesha wenzake kwa ajili ya kuwagaia na kwenda kusimamia mtihani.

Wanafunzi wawili wa sekondari, wapo katika maktaba ya vitabu wakichagua, kuna shelfu za vitabu pamoja na meza na viti, chumba ni kikubwa na kina mwanga wa kutosha kwa mwanafunzi kujisomea.

Chumba kikubwa kilicho na vitanda vingi, vilivyotandikwa mashuka yanayofanana, yenye rangi ya uwaridi. Chumba hichi hutumika kama bweni la kulala wanafunzi wa shule za sekondari.

Walimu wawili wa shule za sekondari wapo katika eneo la wazi lililo na meza, ambapo juu ya meza kuna bahasha mbili na vifungashio vingine vidogo vyenye rangi ya bluu, wakifungua bahasha hizo na kuangalia kilichopo ndani, nyuma kukiwa na madarasa pamoja na maua yaliyopandwa kwa mstari.

Chumba kikubwa kilichojaa meza ndefu na stuli ndefu, na katika meza hizo kuna sinki na bomba. Kuna madirisa makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha katika maabara au darasa. Ni safi na pamepambwa vizuri kwa ajili ya matumizi ya elimu ya sekondari.

Chumba kikubwa chenye madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha. Kina meza zilizopangiliwa vizuri na pembeni kukiwa na meza yenye masinki pamoja na mabomba. Ni darasa la shule ya sekondari, linalotumika kama maabara.

Mwalimu wa kike na wakiume wakiwa darasani na wanafunzi wa sekondari, wakiwa wamekaa kwenye viti na meza, wakisimamiwa mtihani katika chumba kikubwa cha darasa lililo na uwazi mkubwa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani, wakimsikiliza mwalimu aliyepo mbele ya darasa, huku baadhi yao wakiwa na kompyuta mpakato na wengine wakiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika anachosema mwalimu.

Mwalimu aliyevalia koti jeupe akiwa mbele ya darasa ameshikilia kifaa maalum akiwaonyesha wanafunzi wa chuo kwa vitendo zaidi, huku vifaa vingine vikiwa katika meza iliyoko mbele

Wanafunzi wa chuo waliokaa katika mpangilio mzuri, wakimsikiliza mkufunzi aliyeko mbele kwa makini na kuna mabango mawili yenye picha pamoja na maelezo. Kuna ubao pamoja na viti, mkufunzi akiwafundisha vizuri na kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo wamekaa katika meza iliyotengenezwa na meza nyembamba, wanatumia kompyuta mpakato na wengine wanatumia simu janja, kuna majani ya kijani na miti mingi pembezoni.

Mwalimu akiwa mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo, waliokaa katika mpangilio mzuri kwa ajili ya kusikiliza somo, ambalo mwalimu alikuwa akiendelea kufundisha mbele; huku kukiwa na mwalimu mwingine aliyekaa mbele, wa kike, na ubao ambao unatumika kuandika, kwa ajili ya kuandika somo hilo.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza mwalimu aliyepo mbele ya darasa akiwaelezea wanafunzi hao, chumba kikiwa na mwanga wa kutosha na madirisha makubwa.

Mwalimu akiwa mbele ya darasa anafundisha wanafunzi wa chuo waliokaa katika mpangilio mzuri kwa ajili ya kusikiliza somo. Na mbele kukiwa na projekta ili wapate kuona anachoelezea mwalimu na kuelewa.

Chumba kikubwa chenye taa nyingi na mwanga wa kutosha kikiwa na wanafunzi wa chuo waliokaa kwa mpangilio wa kufuatana wakimsikiliza mwalimu aliyembele akifundisha. Kuna spika kwa juu na meza iliyofunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyeupe na njano.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani, wakishirikiana kwa pamoja na kuelekezana wanachokisoma katika kompyuta, wakiwa katika chumba cha darasa kilicho na mwanga wakutosha.

Mwalimu akiwa mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo, waliokaa katika mpangilio mzuri kwa ajili ya kusikiliza somo, na mbele kukiwa na meza yenye kompyuta mpakato na projecta ili wapate kuona anachoelezea mwalimu na kumuelewa.

Wanafunzi wa chuo wakike kwa wakiume wakiwa wameketi sehemu yenye mwanga wa jua na maua kwa nyuma, wawili wakiwa wamesimama na wameshika madaftari wakiongea na wanne wamekaa chini wakiangalia kitu kwenye kompyuta mpakato huku wameshika madaftari.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika chumba cha darasa wamekaa kwa mpangilio wa kufuatana katika viti vya mbao, na chuma chenye rangi nyeusi, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini.

Wadada watatu wakiwa bwenini, mmoja akiwa anapanga nguo na wawili wakiwa wanaperuzi katika simu janja. Mmoja akiwa katika kitanda cha chini na mwingine akiwa katika kitanda cha juu.

Wanafunzi waliovalia mavazi ya kazi, wakitengeneza gari, ambapo wanapata mafunzo kwa vitendo, ili waweze kujiajiri au kuajiriwa na watu binafsi ama serikali.

Wanaume wengi pamoja na mwanamke wakiwa katika jengo au eneo la mafunzo kwa kujifunza kwa vitendo. Wengine wanajenga na wengine wakiwasaidia, huku wakiwa wamevalia mavazi ya usalama.

Wanaume wengi wakiwa katika chumba kikubwa chenye madirisha makubwa, wakiwa wanajifunza kwa vitendo utengenezaji wa thamani za mbao, wengine wakiwa wamevalia barakoa na makoti ya usalama.